Sehemu hili ni la kuuza nguo tofauti. Yanaonekana kuwa kwenye raki na yamepangwa vizuri. Juu yake kuna kofia ya aina tofauti ambayo yamepangwa na kuna rangi tofauti.

Duka hili ni la kuuza nguo tofauti kama vile shati na longi. Kuna bango ambalo linaoyesha bei ya nguo na pia una moja ambalo linaonyesha nguo ya watoto wa kutoka mwaka moja hadi saba na kuna hili ambalo linaonyesha nguo ya watoto wa kutoka mwaka saba hadi kumi nane.

Duka hili ni la kuuza nguo tofauti tofauti na rangi tofauti, yamepangwa vizuri kwenye kabati ya rangi nyeupe na juu yake, kuna taa ambayo inahakikisha kuwa kuna ya kutosha katika jumba hili.

Duka hili ni la kuuza nguo tofauti, nguo hizi bado ziko kwenye karatasi, na mengine yamewekwa kwenye reki. Kwenye paa la chumba hili, kuna taa ambayo yanaleta mwangaza ya kutosha na sakafu yake ni ya rangi nyeupe.

Sehemu hili ni la kuuza nguo. Mifano ya binadamu imevalishwa long'i na shati na mengine amevalishwa tai na chini yake kuna viatu ambayo yamewekwa katika kibao nyeupe .Katika chumba hiki, taa inaonekana kuleta mwangaza wa kutosha.

Duka hili ni ya kuuza nguo kama vile shati na pia kuna begi ambayo yaonekana yamepangwa kwenye meza. Kuna bango ambalo linaonyesha pei ya nguo hizo na juu ya paa kuna taa ambayo inaleta mwangaza kwenye jumba hili.

Hili ni duka la nguo lenye madirisha makubwa na kioo na milango wazi. Ndani ya duka, nguo na bidhaa zingine zinaonekana zikiwa zimepangwa na kuna pokeo za kuonyesha manguo. Hii inaashiria duka kubwa la rejareja linalouza nguo.

Duka hili ni kubwa na lina nguo na limepangwa vizuri. Kuna mabandiko yanayoonekana yakitoa punguzo la bei ili kuwavutia wateja. Nguo nyingi zimepangwa kwenye reki zikitoa chaguo nyingi kwa wanunuzi. Sehemu ya juu, kuna taa ambayo imewashwa ili kuleta mwangaza kwenye chumba hili.

Duka hili lina nguo na bidhaa vya mitindo. Mbele yake kuna mfano wa binadamu iliyovalia nguo za kijivu na kofia kubwa ya rangi sawa na imepambwa na mikufu na mezani na kwenye stendi kuna mikufu mingine kama pete na vipuli.

Duka hili lina boot ya nguo yenye nafasi kubwa. Ina sakafu ya mbao inayong'aa. Nguo mbalimbali yamepangwa pande zote mbili huku meza za kisasa zikiwa katikati kuonyesha bidhaa. Mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa za dari unatoa mwonekano wa kuvutia.

Hili ni duka la nguo ,yanaonekana kupangwa kwenye rafu, viatu vingi vinaonekana kupangwa vizuri, na mfano ya binadamu yaonekana kuvalishwa, kwa mitindo tofauti, maduka haya yanatoa bidhaa mbali mbali kwa wateja ikiwemo nguo za kitamaduni na za kisasa.

Hili ni duka la nguo na bidhaa za mitindo lenye muundo wa kipekee. Kuta zina rangi ya waridi, ndani yenye dari za paneli za mbao zenye rangi ya kijani iliyokolea, zikiipa nafasi hiyo muonekano wa kuvutia ili mnunuzi aweze kuona.

Duka hili limepambwa kwa nguo za mitindo na vifaa za kisasa. Vito vya mapambo, mifuko na miwani ya jua imepangwa kwa umaridadi, ikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Mpangilio huu wa kuvutia unaakisi biashara ya rejareja, inayolenga wateja wanaopenda mitindo mpya.

Duka hili ni la nguo. Upande wa kushoto kuna rafu zenye mashati na suruali zilizopangwa vizuri. Baadhi ya nguo zinaning'inia. Upande wa kulia kuna makabati yenye sehemu nyingi, kila moja ikiwa na rundo la mashati yaliyokunjwa kwa ustadi.

Sehemu ya duka hili ni la kuuza mikoba mbalimbali na vifaa vya mitindo. Rafu nyeupe zimepambwa kwa mikufu, herini, miwani ya jua na mikoba maridadi. Zote zimepangwa kwa uangalifu ili kuvutia wateja watakaokuja kununua au kuchagua wanachotaka.

Sehemu hii ni ndani ya duka la mavazi na bidhaa za mapambo, kukiwa na nguo zilizoning'inia na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye rafu. Mandhari yenye rangi angavu na mpangilio wa kisanii unaashiria duka la kipekee. Hali hii inawakilisha duka la nguo la kisasa.

Ukuta huu umejaa aina mbalimbali za herini na vitu vingine vikiwa vimepangwa kwa umaridadi kwa ajili ya wateja. Baadhi vimepachikwa kwenye kadi, vingine vimeonyeshwa kwenye kipito vyekundu, vikiashiria bidhaa zinazouzwa kwa wateja wengi.

Duka hili ni la nguo na limepangwa vizuri. Lina rafu zilizojaa manguo, likionyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Kuna tangazo la punguzo la hadi asilimia arobaini, likivutia wateja kununua bidhaa mbalimbali katika duka hili.

Duka la nguo limepangwa vizuri. Kuna mashati zuri na mavazi mengine yaliyopangwa kwa rafu na kuning'inizwa na ni ya rangi tofauti. Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za kisasa ukiashiria mahali pazuri pa ununuzi na yamewekwa ili watu waweze kuona na kuchagua kenye wanachotaka.

Duka hili ni la nguo inaonekana kupangwa vizuri. Kuna rafu zilizojaa vitambaa vilivyokuzwa na nguo zilizoninizwa, pia kuna mfano ya binadamu iliovalia nguo za kitamaduni ikionesha mtindo wa nguo zilizouuzwa hapo.

Hili ni duka lililojazwa na viatu ya aina mbalimbali na ni vya kiume na vimepangwa vizuri. Viko kwenye masanduku yao, kuashiria kuwa duka linauza bidhaa ya kifahari. Mpangilio huu unavutia wateja wanaotafuta viatu vya kisasa na vya ubora.

Hili ni duka la kisasa la kuuza nguo yenye rangi mbalimbali na ya tofauti. imepangwa kwenye reki. Mazingira ya ndani yanaonekana maridadi yakivutia wateja wanaotafuta mavazi ya kipekee. Duka hili linatoa chaguzi nyingi za nguo, likisisitiza mtindo na ubora.

Duka hili ni la kisasa na lina nguo yaliyopangwa vizuri. Ni ya aina mbalimbali na mitindo tofauti. Mavazi mengi yamepangwa kwenye reki yakitoa chaguo nyingi kwa wateja. Duka hili linaonekana kuwa kubwa likivutia wanunuzi wanaotafuta mavazi ya kisasa.

Duka hili ni la nguo na linaonekana kujaa; kuna nguo kama vile sketi na nguo zingine zilizopangwa kwenye rack . Muuzaji anaonekana akihudumia kuashiria biashara hai. Duka hili linatoa huduma za rejareja kwa mavazi mbalimbali kwa wanunuzi wake.

Eneo hili ni la kuuza nguo na viatu mbalimbali. Ni ya rangi mbalimbali na bidhaa zinaonekana zikiashiria uteuzi mpano. Mpangilio huo unaakilisha kua ni maduka madogo ndani ya soko ambapo wauzaji hujaribu kuleta bidhaa zao kwa kuvutia wateja.

Duka hili ni la nguo lililojaa na wateja wanaonekana wakichagua bidhaa mbalimbali. Mavazi na mifuko zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikiashiria duka yenye bidhaa mengi. Wateja wanapitia vitu mbalimbali kuonyesha shughui za ununuzi katika duka hili.

Hili ni soko lenye bidhaa kama vile nguo na viatu, vimepangwa kwa mtindo, na kuna aina mbalimbali za nguo zilizoning'inia, na viatu vimepangwa kwenye rafu, na chini. Hii inaashiria biashara ndogo ndogo zinazo fanana, na yale kama ya duka kubwa, lakini yako katika mazingira ya soko wazi.

Hili ni duka la nguo na lina reki ndefu zilizojaa nguo za kiume. Kuna uteuzi mpana wa mashati, masuruali na nguo zikiashiria duka la jumla la nguo na baadhi ya mabango yanaonyesha bei ikionyesha kuwa ni duka la bei la.

Sehemu la duka hili lina nguo ambayo yamepangwa kwenye kabati na mengine yamewekwa kwenye ukuta na ni ya rangi tofauti. Chini yake, kuna kiti ambalo ni ya rangi nyeupe ili wateja waweze kukaa wakipima nguo.

Duka hili ni la viatu yaliyopangwa kwenye safu ndefu na ni ya aina tofauti kama vile buti, zimepangwa kwa urefu tofauti na huonekana kwa chapa na mitindo tofauti.

Duka hili ni la kuuza nguo, lina kioo ambayo inawezesha mtu kuona ndani na mifano ya binadamu imevalishwa nguo ili wateja waeze kuona na kujua bei yao na kuna mwangaza unaotokea wa stima.

Sehemu hili la duka ni la kuuza nguo na begi. Juu yake kuna maandishi ambayo yanaonyesha nguo ya wanaume, watoto na watu wakubwa. Kuna wahudumu ambao wanashughulikia watu ambao wamekuja kununua nguo.

Duka hili linauza manguo. Yamepangwa pazuri ili wanunuzi waweze kuona pia bei yakeimewekwa juu ili mnunuzi awezekujua kile ambacho anataka na kupima ili kujua kama linamtosha ndio anunue.

Duka hili ni la kuuza manguo. Ina milango kubwa ya kioo na ndani kuna vibaraka ambayo yamevalishwa nguo, viatu, kofia na begi ambayo yanauzwa na yamesimamishwa kwenye sakafu ya rangi ya nyeupe.

Duka hili ni la kuuza manguo, yana glasi ambayo yanaonyesha vitu vilivyo ndani. Vibaraka vimevalishwa ngu kama shati na longi na kofia ili wanunuzi waweze kuona.

Eneo hili linaonekana kuwa la kuuza magari. Watu watatu wanaonekana kuzungumza na wawili wakionyeshwa kitu kwenye kompyuta ndogo. Kando yao, magari ya aina tofauti yamewazingira na yanaonekana kutokuwa na nambari ya usajili kwa sababu bado hayajauzwa.

Magari ya aina tofauti yanaonekana kuegeshwa katika uwanja. Ni ya rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi, na nyeupe. Nyuma yao kuna miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, na yanakaa kungojewa kuuzwa.

Gari linaonekana kuegeshwa labda katika uwanja, Linaonekana kuwa ni gari ya usafiri ambapo watalii wanabebwa ili waweze kuona mazingira katika eneo tofauti .Gari inaonekana kuwa na gurudumu ya rangi nyeusi.

Magari toofauti, yanaonekana, kuegeshwa katika uwanja huu, ni ya rangi tofauti kama nyeusi, kijivu na nyeupe, watu wanaonekana kusimama, karibu na gari moja, na katika mazingira hii, kuna nyasi, na miti mirefu, ya rangi ya kijani kibichi.

Magari yanaonekana kuegeshwa katika eneo hili. Moja ni ya rangi ya kijivu na nyingine ni ya rangi ya nyeupe yaliyo na gurudumu ya rangi nyeusi. Juu yake, paa ni ya rangi nyeupe na magari haya yanangoja kuuzwa kwa mnunuzi ambaye atakubali kulichukua.

Gari jeusi limepakiwa mbele ya jengo la kuuza magari, ni la kisasa na limewekwa hapo ili mnunuzi anaweza kuja kuangalia na pia anaambiwa bei yake ili aweseze kuona kama anaweza kulichukua

HIli ni gari dogo na jeupe, lililoegeshwa nje. Muundo na uwasilishaji wa gari hii unaashiria kuwa liko sokoni tayari kwa wanunuzi. Inaonyesha sehemu ya biashara ya magari yaliyotumika au yaliyo mpya.

Magari mawili yameegeshwa chini ya mti yenye rangi ya kijani kibichi na watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na magari haya na kuna mmoja wao amevalia fulani ya rangi ya kijani kibichi na wanaangalia gari ili waweze kulinunua.

Mfanyikazi amevalia sare yake ya kazi, akimuonyesha mteja anayeweza kununua gari ,ambalo ni la umeme. Kuna magari mengine nyuma yao na kuna nembo kubwa inayoonekana ukutani. Hii inaashiria mazingira ya kisasa ya uuzaji wa magari.

Mwafanyibiashara wa magari amevalia suti na miwani. Anazungumza na mwanamke ambaye ni mteja, ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mfanyibiashara anaonekana kumweleza mwanamke kuhusu gari lililo mbele yao.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Inaonekana kama sehemu ya maonyesho la wazi la kuuza magari. Watu wawili wanaonekana nyuma ya gari kuashiria wafanyikazi katika eneo hilo.

Gari hili ni jeupe na lina magurudumu meusi, limeegeshwa kando ya barabara karibu na jengo ambalo ni la kuuza magari. Mbele yake kuna mti ulio na majani ya rangi ya kijani kibichi, na linangoja mnunuzi atakaye kuja kuiangalia na kuchagua.

Gari hili ni la zamani, na ni ya rangi ya samawati na nyeupe. Limeegeshwa inje na linaonekana kuwa limezeeka na lina nambari ya usajili, uwepo wake hapo inaonekana kuwa linangoja kutengenezwa, au kuuzwa kwa mnunuzi atakayekuja kulichukua.

Gari hili ni jeupe na linapatikana kwenye soko la magari. Limeegeshwa nje likiwa na namba ya usajili na liko tayari kuuzwa na kuonyeshwa kwa wanunuzi. Mandhari ya nyuma yenye ua wa chuma na gari zingine yanaashiria eneo la biashara ya magari.

Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na ukuta. Lina namba ya usajili, liko katika hali nzuri na linaashiria kuwa liko tayari kuuzwa kwa mnunuzi atakayekuja kuiangalia.

Jumba hili lina magari ambayo yanauzwa. Watu watatu wanaonekana kusimama, wawili ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Mwanaume aliyevalia miwani anawaonyesha wanunuzi wawili gari na kuwaambia bei yake.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana kwenye chumba hili. Nyuma yao kuna gari na mwanamke anaonekana kupewa kifunguo cha gari, ishara kuwa amenunua na kulipia gari ili waweze kuenda kukitumia baadaye.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ya rangi kijani kibichi. Kuna watu watatu wanaonekana kuwa wamesimama, na wanakuja kuangalia magari haya ili waweze kuchagua na kununua.

Magari mawili yenye rangi nyeupe na magurudumu nyeusi yamepakiwa katika eneo hili ili wanunuzi wa gari waeze kuja kuangaliwa na wanaambiwa bei ili waeze kujua kama wanaweza kununua.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi na miti, ambayo yanaweza kuwa sehemu ya maonyesho ya magari. Hii inawakilisha sehemu ya soko ya magari, ambapo magari yanaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wanunuzi tofauti.

Lori kubwa ya rangi ya samawati linaonekana kubeba magari mengine juu yake ambayo ni rangi nyeusi na yana magurudumu nyeusi ili wanunuzi waweze kuangalia na kuchagua lile ambalo wanalitaka na kulipia.

Gari hili ni rangi nyeusi na ina gurudumu yenye rangi nyeusi na imesimamishwa kwenye uwanja ili mnunuzi atakayekuja kuangalia aweze kuiangalia vizuri na imezingirwa na ukuta wa rangi ya kahawia.

Gari hili ni la rangi nyekundu imeletwa kuoshwa ili viti na vifaa vingine vya ndani viwekwe na kusafishwa vizuri na baadaye wanunuzi watakuja kuliangalia waone kama iko sawa kununuliwa.

Huyu ni muuzaji na mnunuzi wa gari wanasalimiana. Anayeuza gari amevaa koti ya rangi ya samawati na anampea anayenunua gari kifunguo cha gari na kando yao kuna gari ya rang nyeupe.

Gari limesimamiswa kwenye uwanja, ili wanunuzi waweze kuiona na kununua. Gari lenyewe ni nyeupe na ina magurudumu meusi, na kando yake kuna mti mrefu, iliyo na majani.

Gari hili linaonekana la kusafirisha magari, juu yake kuna magari matatu mbili ya rangi nyeupe na moja ya rangi nyeusi. Magurudumu yake ni meusi na kando yake dereva anaonekana kusimama kwenye mlango.

Eneo hili ni la soko wazi. Ina vikuu ya rangi tofauti na mtu mmoja anaonekana kuvalia shati ya rangi ya samawati na amekaa juu ya meza, kando yake kuna mnunuzi mmoja ambaye anaangalia kile ambacho anaweza chagua na kununua.

Eneo hili ni la soko la wazi, ambapo manguo yanauzwa. Soksi imepangwa ya rangi tofauti, na kando yake kuna mtu amekaa chini, na mbele yake kuna mizigo iliyofungishwa. Chini kuna uchafu ambao umetapakaa katika eneo hili.

Eneo hili linaonekana kuwa soko la wazi ambapo watu wanauza chakula mbalimbali kama vile nyanya na mboga. Watu wanaonekana kutembea na wengine wananunua vyakula. Kando yao kuna majengo marefu ya rangi ya kahawia na nyingine ya rangi nyeupe.

Soko hili ni la wazi lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na vitu vya mapambo zilizopangwa ili kuuzwa. Wachuuzi na wanunuzi wanaonekana wakishughulika kuashiria shughuli za kibiashara zinazoendelea sokoni. Bidhaa zimepangwa chini na kwenye meza.

Soko hili ni la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi, zikiwemo sanamu za wanyama, vinyago na vitu vingine vya mapambo vilivyotengenezwa kwa mbao na vifaa vingine. Muuzaji anaonekana kupanga bidhaa zake.

Soko hili ni lenye bidhaa mbalimbali za sanaa. Huu ni mkusanyiko wa uchoraji na vitambaa vilivyorengwa kwa rangi tofauti. Wanunuzi na wauzaji wamekutana hapa kushiriki biashara kuonyesha utajiri wa utamaduni wao katika sehemu tofauti.

Soko hili ni la wazi na lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo zilizopangwa chini na kwenye vibanda. Wafanyabiashara na wanunuzi wanaonekana wakishughulika kuashiria biashara hai. Hali hii inawakilisha utamaduni wa masoko ya wazi, muhimu kwa uchumi wa ndani.

Meza inaonekana kujaa mapambo mbalimbali ya shanga kama vile mikufu na bangili, yamepangwa kwa rangi tofauti, inaonekana kuwa ni sehemu ya wazi ambapo wachuuzi huuza bidhaa zao za mikono. Mandhari haya yanaashiria shuguli za kibiashara na utamaduni wa ufundi unaopatikana katika masoko.

Mboga na matunda mbalimbali yanaonekana kupangwa vizuri katika eneo hili la soko. Kuna vitu kama vile pilipili hoho, nyanya na vitunguu. Hii inaashiria kuwa kuna bidhaa tofauti sokoni na upatikanaji wa chakula katika eneo hili.

Soko hili ni la wazi na lenye bidhaa mbalimbali za kiasili na ya rangi tofauti kuna vitambaa vya kiafrika, ngoma na vyote vilivyoandaliwa kwa wateja. Hii ni sehemu ya biashara iliyojea utamaduni na vitu vya kipekee ili wateja waweze kuchagua kile wanachotaka.

Hili ni soko kubwa na lenye pilika nyingi. Ni soko wazi na kuna umati wa watu, na bidhaa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao na vikapu na wauzaji wakitumia miavuli kujikinga jua au mvua wakati unaonyesha.

Soko hili kuna vifaa tofauti kama vile nguo na sanamu za kitamaduni na kuna wanunuzi ambao wanaonekana kusimama na pia wanaongea na wauzaji ili waweze kuchagua lile wanachotaka na kulipia ili waende wakavae.

Sehemu hili la soko ni la kuuza chakula ambapo migomba mikubwa mawili ya ndizi mbichi imewekwa kwenye ndo zikisubiri kuuzwa na nyuma yao kuna meza iliyojaa bidhaa zingine kama vile vitunguu, viazi vitamu na viazi.

Sehemu la soko hili linakuza mboga, ambayo yamewekwa chini na wanunuzi na wauzaji wanaonekana katika eneo hili, ilhali eneo hili linaonekana kuwa sio safi kwa sababu uchafu yako kila mahali.

Duka hili ni kubwa na vitu tofauti zinauzwa ndani. Kila sehemu kina mhudumu wake wanaosimama kando ili kuongoja wateja. Mengine yameekwa sehemu nafasi ya juu ili kuwa na nafasi inayotosha.

Soko hili lina shuguli nyingi, kuna wachuuzi ambao wamepanga bidhaa zao kando ya barabara kama vile matunda na mboga, watu wanatembea na kufanya manunuzi yakionyesha mazingia halisi ya biashara na mwingiliano wa kijamii sokoni.

Duka hili ni la ufundi wa mikono yenye bidhaa tofauti ya kitamaduni. Yana vifaa ya rangi tofauti kama vile samawati, kahawia, nyeusi. Yanawekwa hapo ili wateja waweze kuchagua wanachotaka.

Jengo hili ni la ghorofa na ni jipya. Lina ukuta za rangi ya manjano na mlingoti ya rangi ya samawati. Linaashiria ujenzi mpya au unaoendelea na pembeni mwake kuna uzio wa mabati unaoshiria eneo la ujenzi.

Eneo hili linaashiria mandhari pana ya jiji. Inaonyesha majengo mengi ya ghorofa, na miundo mbalimbali, ya majengo. Kuna yale ambayo yanaendelea kujengwa, na yote yanaashiria, shughuli za soko la mali isiyohamishika, na maendeleo ya mjini yanawakilisha fursa ya mahitaji za huduma, ya mali isiyohamishika.

Jengo hili ni refu na ni la ghorofa ya rangi kahawia, iliyo onyesha miundo mbinu ya kisasa ya makaazi. Katika sehemu ya juu, nguo zinaonekana kuanikwa. Jengo hili linaweza kuvutia wanunuzi au wapangaji wanaotafuta makaazi bora mjini.

Nyumba hili linaonekana kuwa ya makazi yenye ghorofa moja au mbili. Umezungukwa na ukuta imara wenye uzio na waya juu. Inaonekana kuwa na tanki kubwa la maji juu ya paa lake, jambo ambalo ni la kawaida katika mali isiyohamishika nchini Kenya.

Jengo hili ni refu na ni la ghorofa bado linaendelea kujengwa likiwa na korongo refu juu yake hii inawakilisha maendeleo makubwa katika sekta ya mali isiyohamishika inayoonyesha fursa za uwekezaji na ukuaji wa mji.

Majengo haya ni ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa, yakiwa na maeneo ya maegesho ya magari yaliyopangwa vizuri. Hii inaashiria maendeleo na uwekezaji katika sekta ya mali isiyohamishika hasa katika ujenzi wa makaazi wa kisasa.

Majengo mawili marefu na ya kisasa yamesimama chini ya anga ya rangi ya samawati. Haya yanaweza kuwa majengo ya biashara au makazi. Hii inaashiria maendeleo ya miundo mbinu ya majengo marefu ambayo ni sehemu muhimu ya sekta ya huduma za mali.

Hii ni ndani ya jengo la ghorofa linaoakilisha mali isiohamishika. Linaonekana kuwa na muundo wa kisasa wenye madirisha ya kioo ,na kuta zenye rangi ya kahawia, nyepesi. Huu ni mfano wa muundo mpya wa majengo labda ya makazi au biashara.

Majengo haya ni ya ghorofa yanaonyesha huduma za kukodisha na kuuza majengo. Uwepo wa ardhi wazi unaonyesha kuta za ujenzi na maendeleo zaidi. Hali hii inaashiria sekta ya majengo inayokuwa nchini.

Nyumba hili ni la kisasa na ni la ghorofa moja, limejengwa kwa matofali ya kifahari. Kando yake kuna mti mrefu wa rangi ya kijani kibichi. Nyumba hii inawakilisha posa katika soko la mali isiyohamishika na inauzwa au inapangishwa.

Jengo hili ni refu na ni la ghorofa. Lina rangi ya kahawia na rangi ya samawwti. Linaonekana kutumika kwa mathumni ya kibiashara au makazi na lina ishara kadhaa zinazoahiria huduma za mali isiyohamishika.

Jengo hili ni jeupe na ni la kisasa na kifahari ina bustani nzuri na maegesho ya magari. Inaonyesha huduma bora ya makaazi . Majengo haya yanawakilisha ujenzi wa hali ya juu na miundo mbinu bora nyumba hizi zinatoa fursa ya makazi bora.

Haya ni makazi ya watu, zimejengwa katika eneo lenye mimea michache na ardhi iliyokaushwa na ina rangi ya kahawia inayotokana na ukame au kukosekana kwa matumizi. Nyumba iliyo mbele ina paa na vigae vyekundu na kuta za rangi ya kupendeza.

Jengo hili ni la ghorofa na kuna maneno yaliyoandikwa kuashiria kuwa kuna huduma za kukodisha majengo haya. Uwepo wa eneo la ujenzi mbele yake unaonyesha maendeleo ya miundombinu na hali hii inawakilisha fursa za uwekezaji katika sekta ya mijengo nchini.

Bango inaonekana kubandikwa kwenye mti hii ni njia rahisi na ya kawaida kutangaza nyumba au vyombo vya kupangisha katika maeneo kama haya ni ushahidi wa mbinu za jadi za kutafuta wapangaji au wateja katika sekta ya majengo.

Huu ni sehemu ya ndani ya jengo la ghorofa, linaweza kuwa na biashara au makazi. Lina kioo kikubwa cha paa, kinachoruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani. Kuta zimepakwa rangi ya kahawia nyepesi na kuna madirisha yenye chuma kuashiria usalama.

Jengo hili ni la ghorofa na ni la kisasa. Lina ishara kuwa kuna nafasi na mtu anaweza kukodisha nyumba. Jengo hili linawakilisha uekezaji katika sekta ya majengo ikitoa nafasi za kuishi au biashara. Mwonekano wake wa kisasa unaonyesha maendeleo ya miundombinu.

Majengo haya ya maghorofa ni ya makazi. Mengine yanaonekana kukamilika na mengine yanaendelea kujengwa chini ya anga lenye mawingu na nyaya za umeme. Hii inaashiria maendeleo makubwa katika sekta ya mali isiyohamishika.

Nyumba hii ni kubwa na ni la kifahari lenye ghorofa mbili. Imezungukwa na bustani kala na miti mingi. Inaonesha mazingira tulivu na ya kuvutia . Pia, kuna kibanda kidogo cha kupumzikia katika bustani. Inaashiria huduma za mali isiyohamishika nchini.

Nyumba hili ni la kisasa na la kifahari lenye gorofa kadhaa likiwa na madirisha makubwa na mbele ya nyumba kuna bustani kubwa iliyopandwa nyasi fupi inayoelekea kwenye ua ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na miti yake pia ni ya kijani kibichi.

Jengo hili ni la ghorofa iliyopakwa rangi ya nyekundu na nyeupe. Ina milango na dirisha kubwa , na ina ishara kuwa ni makazi ya watu, na inapangishwa na mtu hulipa ili aweze kuishi ndani ya jengo hili.

Ghorofu ndefu linaonekana kupakwa rangi nyeupe na kuna ukuta ambao umeizingira ili kuhakikisha usalama. Kando yake kuna uwanja ulio na nyasi wa rangi wa samawati na kuna barabara kando yake.

Majengo mawili, moja ya rangi ya kijani kibichi na ya kijivu na ya pili ni ya rangi ya kijivu na nyeupe yanaonekana kuwa ya makazi ya watu na yote yanalipishwa ili watu waweze kuishi ndani.

Jengo hili ni refu na la kisasa linaonekana kuwa makaazi au ofisi, ikiwa na bango la kuuza ghorofa. Inaashiria huduma za mali isiyohamishika, na maendeleo ya majengo ya kisasa kwa ajili ya mauzo au kukodisha.

Ghorofa hili ina madirisha mengi na kubwa kubwa na inaonekana kuwa ya biashara. Mbele ya ghorofa hili, kuna vibanda ya mbao na kuna gari ambayo imeegeshwa mbele yake.

Jengo hili ni kubwa na ni la kibiashara lililopewa jina ambalo limaendikwa juu yake. Lina alama kubwa inayoonekana wazi. Muundo wa jengo una viteo vya rangi tofauti tofauti vinavyopamba ukuta wake na inaashiria kituo hiki ni eneo muhimu la ununuzi.

Huu ni sehemu wa duka kubwa ambapo watu wanaingilia. Juu yake, Kuna bango ambalo limeandikwa na linawakaribisha wanunuzi kwenye duka .Lina milango kubwa ya glesi ambayo mtu anaweza kuona ndani na kuona yaliyo kwenye duka hilo.

Bango hili limetumika kuwaalika wateja kujiunga ili kupata pointi ,zawadi na punguzo la bei. Bango hili lililowekwa ndani ya jumba la maduka, inaonyesha matumizi ya teknolojia, ambapo kuna kodi inawekwa kwa urahisi ili kuwasajili. Hii inaashiria jinsi maduka makubwa yanatumia mifumo ya kidijitali.

Sehemu la duka hili linaonekana kuwa la kuuza chakula tofauti tofauti. Zingine yameekwa kwenye mikebe ambayo yamefunikwa ili kuzuia chakula kuharibika na pia bei yao imewekwa ili mnunuaji ajue.

Duka hili ni la kuuza keki yenye rangi, aina, na vipimo tofauti. Mnunuzi anakubaliwa kuchagua kile ambacho anachotaka, na yote yana bei tofauti. Nyuma yake kuna mhudumu ambaye anawauzia wanunuzi.

Hili ni sehemu la duka kubwa ambapo bidhaa tofauti yanauzwa na kuna bango kwenye paa yanayoonyesha bei na pia bidhaa ambayo inauzwa kwenye duka hili. Kuna sakafu ya rangi nyeupe na kuna mhudumu ambaye amevalia sare anaonekana akitembea.

Hili ni sehemu la duka kubwa ambalo vifaa vya kusafisha choo yanaonekana kupangwa vizuri. Pia kuna karatasi ambayo yanaonyesha bei ya vifaa hivyo na yameekwa kwenye safu mrefu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ya bidhaa yenye barabara na kati ya rafu yenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ikiwemo mafuta na elektroniki. Kuna pia matangazo ya bei ya ofa mbalimbali kwenye duka hili.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, na lina rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali na njia zilizopangwa vizuri. Juu ya moja ya rafu kuna kibao kinachoonyesha aina za bidhaa zinazopatikana. Inaashiria jinsi maduka makubwa yanavyopangwa na kutoa huduma kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa. Lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo mali na bidhaa zingine zilizofungashwa kwa rangi ya kahawia. Sakafu ni vigae na kuna nguo au vizuizi ya chuma mbele yake.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali za vyakula. Kuna pakiti nyingi za maziwa ambayo yanaweza kaa kwa muda mrefu. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu na rangi tofauti zikiashiria, bithaa zinazopatikana kwa wateja katika maduka makubwa.

Duka hili ni kubwa na lina bidhaa mbali mbali, kama vile vyakula na vinywaji, vimepangwa vizuri kwenye rafu. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakihudhumiwa ,kuashiria biashara yenye shughuli nyingi ,hii inaonyesha upatikanaji wa bidhaa muhimu kama matumizi ya Kila siku.

Hili ni sehemu la duka kubwa, ambapo kuna matunda na mboga zilizopangwa vizuri. Hii inakisi mpangilio wa sasa wa bidhaa katika maduka makubwa, kuwezesha wateja kuchagua kwa urahisi. Ni taswira halisi ya mazingira ya ununuzi wa bidhaa za kila siku.

Safu ndefu za rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumbani, na sabuni ndani ya duka kubwa. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kulingana na aina, zikiwemo sabuni za kufulia, usafishaji na bidhaa za kuogea. Mwangaza mkali kutokea juu unavyangaza vizuri katika eneo hili.

Mteja anaonekana akisukuma toroli kwenye njia ndefu yenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu, katika duka kubwa. Hii inaashiria mpangilio wa bidhaa kama sabuni na dawa za kuuwa wadudu, katika maduka makubwa nchini. Ni taswira halisi ya mazingira ya ununuzi wa bidhaa za kila siku kwa urahisi.

Hili ni sehemu la duka kubwa la kisasa ambapo bidhaa mbali mbali zimepangwa, Idara ya nyama inaonekana, huku chini yake kuna rundo la nafaka na kunde zilizopangwa kwenye vyombo vikubwa. Pia kuna rafu za bidhaa mbali mbali na sehemu ya mikate, ikionyesha jinsi maduka makubwa yanavyotoa huduma.

sehemu hii ina duka lina masanduku mengi yaliyo jaa nafaka karanga na matunda yaliyo kaushwa na yamepangwa vizuri bidhaa hizo zimewekwa kwa wazi kwa wateja zikiashiria urahisi wa ununuzi wa vyakula. Hali hii inashiria utendaji wa mpangilio wa kawaida unaopatikana katika maduka makubwa ya reja reja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye foleni ndefu na rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali kama vile maji na vyakula vilivyofungashwa. Mabango ya matangazo ya ofa maalum yamening'inia kutoka juu yakionyesha mazingira ya ununuzi katika maduka kubwa.

Sehemu la duka hili ni la kuuza mboga tofauti na ya rangi ya kijani kibichi. Juu yake kuna kibao ambalo linaonyesha majina ya mboga na bei yao. Pia taa inaonekana kuleta mwangaza kwenye sehemu hili.

Sehemu hili ni pale ambapo mashine ya kuosha nguo imewekwa. Inarangi tofauti kama vile ya kijivu. Kwenye mashine moja sabuni imewekwa juu yake na imeegezwa kwenye ukuta wa rangi wa nyeupe.

Duka hili ni kubwa na lina vifaa tofauti kama vile baiskeli ya watoyo kwenye uande wa kulia mbele yake kuna wanunuzi ambao wamebeba troli na wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na wanaenda kulipia.